Mwanamme huyu aliyevalia shati nyeusi yenye picha ya rangi ya blu na nyeusi na suruali nyeusi amebeba ndoo akimwagilia mboga aina ya sukuma na spinach iliyopandwa katika mfumo wa haidroponiki maji

Mkulima huyu ameinama akiangalia nyanya zake kwenye shamba. Nyanya zimepandwa kupitia mfumo wa kisasa wa ukulima.

Shamba hili ni kubwa sana. Limelimwa vizuri. Liko na udongo mwekundu. Kuna mfumo mzuri wa kunyunyizia maji kwenye shamba hili.